Hapa kuna chupa ya dawa. Dawa hii inaonekana kuwa ni maji maji, tena kando ya dawa hii kunaonekana siriji. Hii dawa inatumiwa kuzuia ugonjwa wa measles na hupewa kwa watoto wadogo ambao wana miezi tisa.

Hapa ni barabarani. Kunaonekana kuwa magari yameweza kuangushwa na mafuriko. Watu wanaonekana kuwa wanatembea ndani ya maji, ili waweze kupita. Hii inaleta ajali mingi kwenye mabarabara kwa sababu magari hayawezi kuona mahali pa kupita.

Hapa kuna watu wawili. Mmoja ni mzee na mwingine ni mtu mdogo ambaye bado anaendesha bodaboda. Hapa kwa meza kunaonekana dawa ambazo zimeekwa kwenye machupa hapa.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu, wanaonekana wakiwa wameketi kwenye umbali. Hii inaonekana kuwa ni wakati ambapo Corona ulikuwa hali ya juu.

Hizi ni dawa za kumeza. Dawa hizi zimepangwa kwenye packet . Kila pakiti lina dawa tatu tatu. Tena kwenye katoni hii imeandikwa jina ya dawa hizi azithromycin . Pia daktari anaweza akakuandikia jinsi ya kumeza dawa hizi hapo juu kwenye katoni hii ya dawa.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana kunawa mikono kwenye mtungi wa kunawa. Tena kwenye midomo yao wamevalia barakoa . Hii inaonyesha kuwa huu ulikuwa wakati wa korona ambapo watu walikuwa wanafaa kufuata maagizo inayofaa ili kuzuia ugonjwa mbaya inayoua wa korona.

Hapa ni hospitali madaktari wanaonekana kuwa anatumia chombo cha macho ili kujua tatizo ambalo mgonjwa huyu analo kwenye jicho lake daktari anaweza kujua hali ya jicho la mgonjwa huyu na anaweza kumsaidia kumpa suluhisho LA jicho lake na kupona.

Hapa kuna chupa ya dawa, ina dawa hizi ni maji maji. Pia kwenye mkono huu kuna siriji. Pia siriji hii inaonekana imevutiwa dawa. Dawa hizi ni za kutumia kwa watoto ambao wamefika miezi tisa.

Hapa kuna madaktari ambao wanaonekana wakishughulikia wagonjwa hapa. Hapa mbele kunao daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia tochi kwenye kichwa chake, anaonekana akimwelezea mama huyu mambo mengi.

Hapa ni hospitali na hili ni jumba ambalo watoto wadogo wanaeza kutibiwa. Hapa kuna mama ambaye anaonekana akimnyunyizia mtoto dawa kwenye mdomo. Pia kuna mama ambaye anaonekana akimshikilia mwanawe kwenye mkono yake.

Hapa ni shuleni, wanafunzi wanaonekana kuwa wamevalia sare za shule. Pia wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kuchota maji. Kila moja anachupa lake. Mwalimu anaonekana akiwasimamia wakichota maji.

Hapa kunao madaktari watatu, pia ni wa kike. Wanaonekana wakiwa wamebeba katoni zenye rangi nyekundu. Pia kunao magunia yenye color nyeupe.

Hapa ni wizara wa maji. Hapa kuna watu ambao wanasimamia wizara ya maji. Wanaonekana kuwa na furaha sana kwa sababu wanainchi wanaweza kupata maji kila masaa bila tatizo yoyote. Wamewatengea chumba ambacho ni cha kuhifadhi maji ili waweza kupata maji kila wakati wanahitaji.

Hapa ni darasani hapa madaktari wamekuja kufunza wanafunzi jinsi ya kutunza miili Yao wanafunzi wanaonekana kuwa wanamsikiza daktari huyu ambaye anawafundisha wanaonekana kuwa na furaha na kuwatega maskio kuskiza madaktari huyu.

Hapa ni dukani. Dukani humu kunaonekana ikiuza bidhaa mingi, tena kunao vitu kama sukari na vitu vinginevyo. Hili ni duka ambalo linauza vitu vyote ambavyo vinahitajika kwa nyumba. Hapa chini kunaonekana mchoro ambazo zimechorwa ili kurembesha duka.

Hii ni mtungi wa maji. Mtungu huu ni ya kutumiwa kunawa. Mtungi huu una pahali ambapo unaweza kunawia, tena ina paipu ambayo inabeba maji, ili maji ziweze kujaa kwenye hapa pahali ambapo unanawia. Mitungi hii ilikuwa inatumika sana sana wakati wa korona.

Huyu ni mmama mmoja, anaonekana kuchota kwenye tangi. Anaonekana kuwa na furaha sana. Humu kunaonekana ni taoni. Wanaishi majumba ya kulipa. Anaonekana kutega mazi akiwa na furaha. Hizi ni maji ambayo imekewa na serkali ili watu waweze kupata mazi kila wakati.

Hapa kuna dawa ambazo ziko kwenye chupa ndogo ndogo miwili. Tena kuna dawa ambazo ziko kwenye katoni. Dawa hizi hudungiwa kwa watoto wadogo ambao wako miezi tisa. Hii husaidia kupunguza ugonjwa wa ngozi kwa watoto hapo mbeleni.

Hapa ni hospitali. Kunao huyu mgonjwa ambaye anaonekana kushughulikiwa na madaktari. Madaktari ambao wanamshughulikia wamevalia rangi ya kijani. Ambao wanasaidiana wamevalia sare tofauti. Huko juu kuna mashine ambayo inatumiwa kumulika mtu ambaye anafanyiwa upasuaji.

Hapa kuna daktari mmoja. Daktari huyu anaonekana kuwa amevalia glovu kwenye mikono yake . Tena amevalia miwani. Anaonekana kuandika karatasi kwenye meza. Tena hapa kwenye meza kuna dawa ambazo hutumiwa kudungiwa watu ili kuzuia ugonjwa.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana kuwa wamevalia nguo za kujikinga. Wanaonekana kuwa na wanabeba mitungi ya dawa pia wananyunyuzia sehemu huu dawa. Hii inaonyesha kuwa hapa ni mahali ambapo pameathiriwa na korona.

Hapa ni hospitali na hili ni jumba ambacho kina mama ambao wamejifungua wanaweza kukaa hapa. Kuna mama ambaye anaonekana akiwa na furaha akimwangalia mwanawe, huku nyuma kunao makabati ambazo wagonjwa wanatumia kuziweka vyakula vyao.

Hapa ni hospitali. Na humu inaonekana kuwa ni pahali ambapo watu ambao wana tatizo la meno wanaweza kusaidiwa hapa. Daktari anaonekana kukagua meno ya mama huyu amekuja kutibiwa.

Hii ni dawa ambayo iko kwenye pakiti, dawa hii inaonekana kuwa ni mafuta, mafuta hii inapakwa mahali ambapo mtu ameweza kuumia ili iweze kupunguza uchungu, tena inapunguza uchungu kwa haraka, daktari anaweza kujuandikia jinsi ya kutumia dawa hii kwenye pakiti hii.

Huu ni mkusanyiko wa madaktari. Daktari hapa mbele ni kuna daktari mmoja wa kike. Anaonekana kuwa amevalia barakoa. Tena kwenye shingo lake anaonekana akiwa amevalia kadi inayoonyesha kuwa yeye ni daktari. Tena amevalia sare ya kazi. Anaonekana kuvuta dawa kwenye sirinji ili kumdungia mtu.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi zake. Hapa kuna kibuyu ambaye anaitumia kuganga watu. Pia kuna mkeka ambao anatumia kukalia.

Hapa kuna kina mama wawili. Kina mama hawa wanaonekana kuwa wanatafuta maji ya kutumia. Wamebeba mitungi ya kubebea maji. Huu sehemu unaonekana una ukame mwingi sana. Akina mama hawa wanatafuta maji kwa pahali mbali sana.

Hapa ni hospitali , humu hospitali kunaonekana daktari na mgonjwa , daktari anaonekana kutumia kifaa chake kwa kuchunguza macho ya mgonjwa huyu , daktari huyu anaonekana kuwa ni daktari wa macho na anafanya Kila jambo aliwezalo hili hili kutibu mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitali. Na hapa kunao madaktari wawili ambao wanaonekana wanamshughulikia mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelazwa kwenye kitanda. Madaktari wanatumia mashine tofauti ii kumtibu mgonjwa huyu.

Hapa ni sehemu ambapo kunao mahali ambapo kuna nyumba ambayo imeporomoka. Jumba hili linaonekana kuwa limesababisha maafa mengi sehemu hii.

Hapa ni shambani na humu kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo za kujikinga. Tena kwenye mikono yake anaonekana akiwa amebeba mtungi yenye dawa, anaonekana akinyunyizia mimea yake dawa.

Hapa ni hospitalini na hapa ni chumba ambacho watoto wanaweza kuenda kuchanjwa huko. Daktari anaonekana kuchanja mtoto huyu mdogo kwenye miguu yake. Mama pia anaonekana kumwangalia jinsi daktari anavyomdunga mwanawe ili kupata afya njema hapo mbeleni.

Hapa ni msitu, na humu msituni, kunaonekana kuwa kuna kiza cha moto, hii huletwa sana sana na watu ambao wanaenda kuchoma makaa kwenye msitu. Hii ina madhara mengi kwenye msitu yetu humu nchini.

Huyu ni daktari. Daktari huyu anaonekana kuwa amevalia sare za udaktari za kijani. Anaonekana kumshughulikia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda. Mtu huyu anaonekana kuwa amekata uhai, daktari anamfunika ili asiweze kuonekana kwa umbali.

Hapa ni hospitali na humu kunaonekana mtu ambaye amevalia barakoa . Anaonekana akiwapea maelezo wenzake hapa ambao wamesimama na pia huko kuna katoni za dawa ambazo zimepngwa huko kando .

Hii ni dawa ambayo inatibu maumivu kichwani. Hapa imeandikwa dawa hii inamtibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa. Matatizo ya kizunzi cha mara mara.

Hapa ni taown . Humu taoni kuna majumba ambayo imejengwa shagalabagala. Tena kuna ambazo zimejengwa vizuri. Hapa mbeleni kuna kina mama wawili. Mmoja anatembea bure na mwingine anaonekana kuwa anatembea na speaker . Ni kama kuna shughuli ambayo anawatangazia wenyeji wa humu.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye machupa, dawa hizi ni za kumeza. Pia dawa hizi zinaongeza vitamini kwenye miili ya binadamu. Zinatumiwa sana sana na kina mama wajawazito ili watoto wao kupata vitamini. Pia watu ambao hawana vitamini inayotosha kwenye miili yao wanawaza kutumia dawa hizi.

Hapa kuna mkono ambao umeshikilia dawa yenye iko kwenye chupa ndogo tena kuna siriji ambayo imeingizwa kwenye sindano. Dawa hizi zinaonekana kuwa niza kuchanja watoto wadogo ili kizuia ugonjwa wa yellow fever .

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana kuwa amevalia nguo za kujikinga. Pia amebeba mitungi miwili yenye colour tofauti kwenye mikono yake. Hapa kando kando kunaonekana kuwa kuna mashine tofauti tofauti ambazo zinafanya kazi huku. Kwenye mitungi haya kunaonekana kuwa anabeba vitu hatari.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Wengi wao wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Pia kunao ambao wanaonekana wakipanga laini. Hapa kunao daktari ambaye anaonekana akivuta dawa kwenye chupa. Hii inaonekana kuwa ni chanjo ya corona.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye machupa. Kunayo ambayo imeandikwa kuwa inaondoa maumivu kwa mwili na zingine zinaonekana zikiwa kwenye vipipa vya dawa vyao.

Hapa ni msituni. Msitu huu unaonekana kuwa kuna, umevamiwa na panzi wengi sana. Panzi hawa wanaonekana kuathiri miti humu kwenye msitu. Tena panzi hizi zinaweza zikaathiri mimea ya wakulima na kuwaletea maafa mengi wakulima na kuleta njaa.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana kuwa amevalia nguo za kujikinga. Tena kwenye mikono yake amebeba mashini ya kunyunyizia dawa kwenye ukuta. Huu unaonyesha kuwa mtu huyu alikuwa anafanya kazi wakati wa ugonjwa wa Corona.

Hapa ni hospitali na daktari anaonekana akiwa anamwongelesha mgonjwa huyu. Kuna kifaa ambacho daktari ameshikilia kwenye mkono wake. Tena huko kwenye meza kuna vitabu ambavyo anaviandikia watu ambao wamekuja hapa kwenye hospitali.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni za kumeza. Hapa kunao mahali ambapo imeandikwa kuwa dawa hizi ni za kutibu nini na pia chupa hii imeandikwa kuwa inabeba dawa kiasi gani.

Hapa ni hospitali. Daktari anaonekana akitoa dawa ya kumpea mtoto huyu. Kuna mama ambaye anaonekana akiwa na furaha mwanawe akipewa dawa, ili aweze kupona.

Hapa kunao dawa ambazo ziko kwenye pakiti. Dawa hizi ni sita. Pia kunao chombo ambacho hutumiwa kupimia joto kwenye mwili wa binadamu.

Hapa kuna dawa ambazo ziko kwenye katoni . Pia kwenye katoni hii imeandikwa jina zithroni . Pia ndani ya hizi katoni zina dawa ambazo ziko kwenye pakiti, kila pakiti imepangiwa dawa sita sita.

Humu ni hospitali ,humu hospitalini kunaonekana daktari wa kike ,humu chini kuna mama mmoja ambaye amelala kwa kitanda, hapa kwenye ukuta inaonekana kuwa hapa ni pahali ambapo meno inatibiwa , karatasi hii inaonyesha jinsi ya kutunza meno. Mama huyu anaonekana kuwa ana tatizo la meno.

Hapa kuna chupa za dawa. Chupa hizi ni za dawa ya kuongeza vitamini kwenye mwili za binadamu. Dawa hizi pia hutumiwa na kina mama wajawazito sana sana.

Hii ni dawa ambayo inatumiwa kwa kutibu magonjwa. Dawa hii inaonekana kuwa ni ya kienyeji. Ni mzuri kwa mwili wa binadamu kwa sababu haijatumia kemikali yoyote.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye chupa. Tena hapa kuna dawa tatu na machungwa tatu. Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa kwa ugonjwa fulani. Tena dawa hizi unafaa kuzimeza kulingana na ushauri wa daktari ili uweze kupata tiba kwa haraka.

Humu ni hospitali, hospitali huu ni wa meno, na hapa kuna mama mmoja amabaye anaonekana kua hapo mahali ambapo watu wanaingililia hospitali humu, humu unaeza kupata matibabu ya meno tena unaweza ukapata dawa ambazo unaezakutumia ili kutunza meno yako yasiharibike.

Hizi ni dawa ambazo ni za kienyeji dawa unaweza ukapata kwenye kiliniki yenye dawa ya kienyeji Ina jina maasai hapo, dawa hizi unaweza pata tiba kwa asili ya asilimia mia moja huko Tanzania, dawa hizi Haina kemikali.

Hizi ni dawa za kumeza. Dawa hii ina jina Azithromycin . Pia iko kwenye katoni na kwenye katoni ina pakiti ambayo imeweza kupangiwa dawa hapa ndani.

Hizi ni dawa za kumeza. Dawa hizi ina rangi nyekundu. Unafaa kumeza dawa hizi kulingana na maelezo ya daktari. Pia inafaa umeze dawa hizi kulingana na ugonjwa ambao unao. Dawa hizi zinaonenekana kuwa ni mingi mno.

Hizi ni machupa ya dawa. Machupa haya ni ya dawa ya kuongeza vitamin. Dawa hizi kutumiwa sana sana na kina mama wajawazito, ili watoto wao waweze kupata afya bora. Dawa hizi pia zinatumiwa kuwapa watu ambao wana vitamini, yenye iko chini kwenye miili yao.

Hii ni dawa ya kienyeji. Ina jina ambayo imeandikwa hapa kwenye chupa Arorwet. Dawa hii inatumiwa sana sana na wanakalenjin kwa kuwaosha watoto wadogo ili wasiweze kuwa wagonjwa ovyo ovyo.

Hapa ni hospitalini, inaonekana kuwa watu wamekuja kwa wingi ili waweze kupata chanjo. Hapa kuna daktari mmoja ambaye anaonekana kushikilia sirinji na dawa. Inaonekana kuwa watu wamevalia barakoa. Hii inamaanisha kuwa wanakute kupata chanjo kakuzuhia unjo wa Corona.

Hizi ni dawa za kumeza. Dawa hizi zimewekwa kwenye pakiti. Kwenye kila pakiti lina dawa kumi kumi. Dawa hizi ziko kwenye katoni na zingine ziko kwenye chupa. Dawa hizi zinafanya kazi kulingana na ugonjwa wako. Daktari pia anaweza akakuambia jinsi ya kutumia dawa hizi kulingana na umri na ugonjwa wako.

Hapa ni watoto ambao wanaonekana kuwa wamegonjeka. Watoto hawa wanaonekana kuwa wana ugonjwa wa ngozi. Ngozi zao zinaonekana kuwa zimevimba na maradhi fulani. Huu unaonekana kuwa watoto hawa wanaishi pahali pa chafu kila wakati.

Humu ni hospitali. Hapa kwenye hospitali wanaonekana kina mama wawili. Kina mama hawa wanaonekana kuwa moja ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Huyu ambaye ni mgonjwa anaonekana kufanyiwa mazoezi kwenye mkono wake tena kwenye mashini yenye iko hospitalini.

Humu ni hospitali hospitalini humu Kuna madaktari wawili wakike, wamefalia barakoa tena wamefalia kabuti nyeupe ya kazi huku kwenye ukuta kuna tochi ambayo inatumiwa kumulika mwili ya wagonjwa , Kuna mgonjwa moja ambaye anaonekana akiwa ameketi chini.

Hapa kuna mmama ambaye anaonekana kuwa anatumia maji. Maji haya yanaonekana kuwa yameletwa na serikali. Mama huyu anaonekana kuwa na furaha, tena sehemu hii inaonekana kuwa ni sehemu ambapo kuna ukame mwingi. Unaweza kuwa serikali imewasaidia kupata maji kila wakati.

Hapa ni barabara. Magari yanaonekana kuwa yamesongamana. Pia kuna maji ambayo yameonekana kuwa yamefurika. Hii unafanya usafirishaji kuwa ngumu. Tena unasababisha ajali sana sana kwa sababu njia hapaonekani. Pia huleta magonjwa mengi kama bilasha.

Hapa ni hospitali, hospitali humu kunaonekana madaktari watatu, wawili wao ni wa kike na mmoja ni wa kiume ,kunao mgonjwa ambaye yumo katikati yao wanaonekana kuangalia kipimo ya mama huyu akiwa amevalia kitu ya kupima uzito.

Hapa kuna dawa ambazo ziko kwenye chupa ndogo, tena ni maji maji. Pia hapo kando kuna sindano ambaye imeegezwa kwenye siriji. Pia kuna dawa ambazo ziko kwenye katoni. Hizi ni dawa ambazo hupewa kwa watoto wadogo ambao wako kwenye umri wa miezi tisa.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Wanaangalia jinsi maji imeweza kuharibu njia. Tena imeweza kuharibu miti mingi. Labda kulikuwa na mafuriko huku. Miti mingi imeweza ikaharibiwa na maji haya. Pia kunaonekana kuwa kuna pahali pa njia pameharibika.

Hapa ni hospitali, kunao madaktari wawili ambao wanaonekana kumshughulikia mtoto mdogo amabye anaonekana kuwa amezaliwa hivi majuzi kabla ya kufikia miezi. Wanafanya kila kitu liwezalo kumsaidia ili aweze kuwa na uhai.

Hapa ni hosipitali. Humu hosipitali, daktari anaonekana kumfanyia mazoezi mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Mgonjwa huyu anaonekana kua ana tatizo la miguu. Daktari anafanya liwezalo ili kumsaidia mgonjwa huyu kupata matibabu mazuri na kuweza kukosa matatizo ya miguu.

Humu ni hospitali, humu hospitali kunaonekama daktari ambaye anamshughulikia mgonjwa ambaye anaonekana ameumia kwenye mkono wake. Daktari ameweka mashini ambayo inaweza ikashikilia mkono wake ili kuunganisha mifupa ambayo imeharibika na kuwa kurudi kuwa mzuri tena.

Hizi ni dawa ambazo hupewa kwa watoto wadogo ambao wako chini ya miezi tisa. Dawa hizi hupewa kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa ya baadaye. Tena huzuia ulemavu. Dawa hizi zinafaa kupewa kwa mtoto kwa wakati inayofaa. Haifai kuzidisha.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia ovaroli. Hapa kwenye ukuta kuna chombo ambacho ameshikilia. Pia kunao mahali ambapo unaweza ukanawa hapa.

Hapa kuna chupa ya dawa. Pia imeandikwa jina ya daktari Abdellah. Dawa hii inaonekana kuwa ni ya kutibu Corona. Pia imetumiwa miti ya kienyeji kutibu wagonjwa ambao wamepatwa na Corona.

Hapa ni hospitalini. Hapa kuna watu ambao wamevaa sare nyekundu. Inaonekana kuwa wanatoka kundi la Red Cross . Madaktari wanaonekana kushughulikia mgonjwa ambaye yupo huku kwa kitanda ambamo wanamwangalia. Labda kulikuwa na kisa ambacho kilitokea ndio maana akaletwa hapa hospitali kupata matibabu kwa haraka.

Hapa ni hospitali, hapa ni mahali watoto wadogo wanaweza kuzaliwa na kuegeshwa hapa. Wamama wanaenda hapa kwenda kujifungua. Daktari anaonekana akiwa anavalisha mtoto ambaye amezaliwa hivi punde nguo ili asipatwe na baridi tena akuwe mwenye hali mzuri.

Hizi ni dawa ambazo hutumiwa kwenye chanjo za watoto husaidia sana ili kupunguza ulemavu huko maishani ya mbeleni. Dawa hizi hupewa kwa watoto wachanga wanapozaliwa hadi wafikie mwaka moja na nusu. Hii hujenga mwili na mtoto kuwa na afya bora.

Hawa ni madaktari madaktari hawa wanaonekana kubebana viti. Viti hivi vinaonekana kuwa vinaweza kubebwa kila mahali kwa urahisi. Wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana ni kama kuna jambo wanataka kuifanya huku tena wanaonekana kubeba mizigo kuna viti ambavyo wanataka.

Hizi ni dawa za kutumia kwa watoto. Hasa watoto ambao wako chini ya mwaka mmoja. Hii ni dawa ambao hudungiwa kwa watoto ili kuzuia magonjwa tofauti. Hupatikana kwenye mahospitali za uma. Pia hazilipiwi baada ya kupewa dawa hizo. Hizi zinapewa bure kule hospitali za uma.

Hizi ni dawa. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni ya kunywa. Dawa hizi zimetumia miti ya kienyeji kutengenezwa. Dawa hizi ni ya bei nafuu. Kila mtu anaweza kupata kwa bei yake. Tena hazijatumiwa kemikali. Kwa hivyo haina madhara yoyote kwa mwili ya binadamu.

Hizi ni dawa, dawa hizi zinaonekana kuwa kuna za kudungiwa mtu, tena kuna zenye ni unga unga, hizi zenye ni unga unga inaweza ikaongezwa maji ili ikuwe maji maji ndio pia iweze ikadungiwa kwa mtoto mchanga, hii husaidia kupunguza ulemavu kwa watoto hapo mbeleni wakiendelea kukua.

Hawa ni madaktari ambao wanaonekana kuwa wamevalia nguo nyeusi pia kuna gari nyekundu. Wanaonekana kubeba mitungi ya rangi ya blue kwenye migongo yao. Wanaoneka kuwa wanaweka dawa kwenye pahali pameadhiriwa na ugonjwa wa korona.

Kunao daktari na daktari anaonekana kumpea chanjo mtu ambaye yuko kando yake. Daktari anaonekana kuwa amevalia barakoa. Inawezekana hii chanjo anayomchanja mtu huyu ni ya korona, ili kuzuia isisambae mtu huyu anapokutana na muathiriwa ambaye amepatwa na korona.

Hapa panaonekana daktari ambaye amevalia barakoa. Pia kuna mmama ambaye anaonekana kupewa maelezo na daktari. Anaonyeshwa jinsi ya kutunza meno. Pia anaelezwa jinsi ya kutunza meno. Hii ni muhimu kwa sababu, baada ya kufunzwa hivo mtu anaweza kujua jinsi ya kuchunga meno yake, ili iwe na afya nzuri kila wakati.

Hapa panaonekana madaktari. Madaktari wanashughulikia watu ambao wamekuja kupata chanjo. Chanjo hii inaonekana kuwa ni ya korona. Hii husaidia kupunguza upungufu wa korona ili usisambae tena. Watu wanaonekana kuwa wanafuata maagizo yanayofaa kwa kuvalia barakoa na kunawa mikono ili kuzuia ugonjwa.

Hizi ni dawa. Dawa hizi zinaonekana kuwa mgonjwa anadungiwa. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni ya kuzuia ugonjwa ambao imeweza kuipuka nchi yetu. Hii pia husaidia kupunguza kuenea kwa ugonjwa huo. Pia husaidia watu kutopata ugonjwa wanapokutana na mtu ambaye ameadhirika.

Hapa panaonekana watu, tena hao watu ni madaktari. Wanaonekana kuwa wamevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Hii inaonyesha kuwa wanajikinga kwa ugonjwa wa korona. Pia wanaonekana kunyunyizia dawa mahali ambapo pameathiriwa na korona ili isiambukizwe tena.

Hii ni dawa. Dawa hii ni ya watoto wachanga ambao wako chini ya umri wa miaka miwili. Hii inaonyesha kuwa dawa hii husaidi kupunguza magonjwa mengi kama yanayo weza kuadhiri afya ya mtoto anapo kuwa .Magonjwa haya yanaweza kuleta ulemavu kwa mtoto.

Hizi ni dawa ambazo hutumiwa kwa watoto wachanga, hasaa watoto ambao wako chini ya miaka miwili. Sana sana hupewa kwa mtoto hapo katikati baada ya kutoka kuzaliwa hadi miezi tatu. Hii husaidia mtoto kuzuia magonjwa mengi tena husaidia kutopata ulemavu akikua.

Hapa kuna daktari, pia kuna mama ambaye aonekana kuwa na mtoto mdogo. Daktari aonekana kuwa anamchanja mtoto mdogo dawa kwenye mkono. Dawa hii husaidia kuzuia ugonjwa wa tuberculosis kwa mtoto mdogo na hii husaidia hadi uzeeni.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuhuzunika sana. Huku pia miti imekaa kukauka. Tena huku chini kuna mifupa ya wanyama ambao wamekufa. Hii husababishwa na ukame. Serikali inafaa kuwafikia watu kama hawa kuwatafutia maji ili wasiumie.

Hapa panaonekana mama na mtoto. Kando yao kuna tangi ambayo imeandikwa UNICEF. Hapa pia kuna viwanda vya kuuzwa vitu. Mama anaonekana kunawa mtoto akiwa anamwangalia. Hii husaidia sana wakati wa Corona kwa sababu inafaa kuwa umenawa mikono kila wakati.

Hii ni dawa ambayo hutumiwa kwenye ili mwili kupata vitamin, hii dawa hutumiwa na wamama ambao wameweza ako na mimba ili mwishowe mtoto aweze akatoka ikiwa na nguvu tena mtoto aweze kuwa na afya bora.

Hapa Ni hospitali, kunao madaktari wawili, wanaonekana kuwashughulikia watoto wachanga ambao wanaonekana wakiwa wamezaliwa hivi maajuzi ,tena hao watoto wanaonekana kama wamezaliwa kabla ya kufikia miezi inayofaa, wanafaa kukaa hapa ili wapate kungu kabla ya kupelekwa Na wazazi wao nyumbani wakae na wao.

Hapa panaonekana watu ambao wamesimama pia kuna watu wawili ambao wamevalia sare zinazofanana. Kunayo mitungi ya maji ambayo yameegeshwa hapa chini katikati yao. Watu hao ambao wamevalia sare inaonekana kuwa wanaeleza jinsi ya kutumia maji haya ili kuzuia ugonjwa mbaya wa korona.

Hizi ni dawa. Dawa hizi ni za kichwani. Dawa hizi ni za kumeza. Dawa unapaswa kumeza kulingana na ugonjwa wako. Tena ufai kumeza dawa bila ya kupata ushauri kutoka kwa daktari. Dawa hizi zinaonekana kuwa ziko kwenye carton la dawa. Zinakaa ni mingi sana.

Hapa kuna mtu ambaye amevalia nguo ambazo zimemkinga mwili wake kutoka kichwani hadi miguuni. Nyuma yake anabeba mtungi ambaye iko na dawa. Dawa hizi zinatumiwa kunyunyuzia mahali pameathiriwa na korona ili isisambae kwa watu wengi.

Hapa kunaonekana moshi mkubwa sana tena kuna moto inayojitokeza pia kuna watu ambao wanakimbia kwenda kusaidiana huku. Moto huu unaonekana kuwa imeleta maafa huku, inaonekana kuwa kuna gari ambayo limepata ajali na ndio limeleta moto huu kusambaa na limeleta maafa.

Hapa kunao madaktari watatu ,kunao mama anayeonekana kuwa anatibiwa ,kunao gaibu ambayo imewekwa kwenye sikio lake, hii inaonyesha kuwa mama huyu ana tatizo la maskio , madaktari hawa wanafanya kila kitu wawezalo ili waweze kusaidia mama huyu kupata matibabu kwa haraka.

Hapa panaonekana mtu ambaye amevalia sare za ulinzi , anaonekana kuwa anafuatilia maagizo yanayofaa kufuatwa ili kuilinda ugonjwa wa korona , anaonekana kuwa amevalia barakoa tena ananawa mikono yake kila wakati ili kuzuia ugonjwa huu usisambae kwa watu wengine.

Hapa kuna daktari na mmama. Daktari anaonekana kumdunga mmama huyu. Hapa Kuna dawa ambazo zinatumiwa kudunda watu kwenye mkebe huu wa blue . Dawa hizo husaidia kupunguza ugonjwa wa korona na kuzuia. Pia hupunguza kusambaa kwa ugonjwa huu.

Hii ni mafuta mafuta hii iko na vitamin tena ayu hii husaidia watu kupata matibabu kwa haraka huuzwa kwenye maduka ya madawa tena inasaidia watu kupata ayub.

Hapa panaonekana mama ambaye amempeleka mtoto wake kwenye kituo cha afya ili apatiwe chanjo. Kunaonekana daktari hapa amevalia barakoa na anamdunga mtoto mchanga ili awe na afya bora hapo mbeleni akiendelea kukua maishani. Tena huzuia ulemavu.

Hii ni dawa ,dawa hii hutumiwa kwa chanjo ya watoto wachanga hasa watoto wako chini ya miezi nne hupewangwa mara tatu, hudungiwa kwenye miguu, hizi dawa husaidia kupunguza ulemavu kwa watoto hapo mbeleni na kuwapa afya bora

Hapa ni hospitali. Kunao madaktari wawili, wanaonekana wamevalia zale za udaktari. Pia midomoni mwao wamevalia barakoa. Tena huku juu kuna mashine ambayo inatumiwa kutibu mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kuwa amelala chini ili aweze kupata matibabu kwenye madaktari hawa.

Hii ni dawa ambayo imetumiwa dawa ya kienyeji kutengenezwa. Hii ina manufaa mengi katika mwili wa binadamu kwa sababu hazijatumia kemikali yoyote kwa kuundwa. Husaidia binadamu kupata matibabu kwa haraka tena ni ya bei nafuu. Kila mtu anaweza kuifikia na kununua.

Hapa ni pahali mnapo pata mganga. Hapa kunaonekana bidhaa ambavyo mganga hutumia kugangua vitu vyake. Vitu hivi anavitumia kwa kazi yake. Inaonekana kua hizi vitu iko na maana yake kitofauti. Tena kunao mashanga. Ni watu wengi huenda huku kupata matibabu ya halali.

Hapa kuna daktari na mgonjwa, madaktari wawili, pia kuna mashine ambayo madaktari wanatumia huko juu. Madaktari wanaonekana kuwa wamevalia miwani wote kwa pamoja, daktari mmoja ni wa kiume na mwingine wa kike, pia kuna mgonjwa ambaye anaonekana kuwa anatatuliwa tatizo la jino, madaktari wanafanya liwezalo kutafuta suluhu.

Hapa ni hospitali. Madaktari wanaonekana kuwa wanawapea watoto wachanga dawa ambazo zinahitaji kupewa kwenye chanjo. Madaktari wamevalia sare zinazofanana na pia zimeandikwa majina ya madaktari. Mtoto huyu anaonekana kupewa dawa.

Hapa ni hospitali. Watu wanaonekana kuwa wamepanga laini ili waweze kupata chanjo ya korona. Watu wanaonekana kufuata maagizo yanayofaa kufuata ili kuzuia ugonjwa wa korona. Daktari anaonekana kumdunga mgonjwa mmoja. Watu wamevalia barakoa kama ipasavyo. Tena huko kwenye ukuta kuna maagizo ambavyo zinafaa kufuata ili kuzuia ugonjwa wa korona.

Hapa kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa ameshikilia vifaa, vifaa hivi vinaonekana kuwa vinatumiwa kule hospitalini. Mama huyu anaonekana kuwa anajua jinsi ya kutumia vifaa hivi kwa mgonjwa, pia anaoneka kuwa anacheka. Vifaa hivi hutumiwa kwa mtu mwenye ulemavu.

Hii ni dawa ambazo hupewa kwa watoto wachanga. Hupewa kama chanjo, huwanga hupewa kwa mtoto akiwa miezi tisa, hii husaidia kupunguza magonjwa kwa watoto hapo mbeleni. Pia husaidia kujenga afya ya mtoto kuwa na nguvu.

Hapa panaoneka mtu ambaye amevalia nguo za kujikinga. Mwili wake hapaonekani hata kidogo hii inaonyesha kuwa bado kuna ugonjwa wa korona anaonekana kuwa amebeba mitungi yenye sabuni. Sabuni hizi zinaonekana kuwa ni za kunawa mikono ili ugonjwa wa korona usisambae.

Hii ni mmea wa mahindi, inaonekana kuwa imeathiriwa na vidudu wengi sana. Mkulima anapata maafa mengi wakati ambapo vidudu vinaweza kukula mimea yao. Hii ni panzi ambayo ikiweza kukula mazao zako shambani itamaliza katika wiki moja.

Hapa ni hospitali. Daktari anaonekana kuwa anampea mtoto mdogo dawa. Mama yake pia amemshikilia mtoto huyo. Dawa hizi ni muhimu sana kwa sababu kila mtoto anapaswa kupewa ili kuzuia magonjwa kwa mtoto mdogo na kujenga mwili wake wa mtoto kuwa na nguvu na kuzuia ulemavu wanapoendelea kukua.

Hizi ni dawa, dawa hizi zinaonekana kuwa ni za kudungiwa mtu ili kuziia ugonjwa ambalo limetengenezewa. Dawa kama hizi zilikuwa zinatumiwa wakati wa korona ili kuzuia korona isisambae kwa watu wengine na kuadhiri afya ya wananchi.

Hapa kuna daktari na mgonjwa, daktari anaonekana kufanya kila kitu awezalo ili kumsaidia mtu huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa kutembea. Pia kuna gari ambayo imeegeshwa huko kando ambayo hutumiwa na watu ambao hawatembei, wenye ulemavu wa kutembea. Hii husaidia sana kwa kutembea.

Hapa kuna mkulima, mkulima huyu anaonekana kuwa anafanya kazi ya kulima kama kazi yake ambaye amejiajiri anaonekana kunyunyizia madawa kwenye mimea yake ili yasiharibike tena mwishowe apate mazao bora na kupata pesa kwa kuziuza mbegu zake.

Hizi zinaonekana kuwa ni dawa. Dawa hizi ziko kwenye machupa ndogo ndogo. Dawa hizi zinaweza kuwekwa maji ili iweze kudungiwa kwa mtu. Zimewekwa kwa chupa nyingi sana. Inaonekana kuwa dawa hii inatumiwa kuzuia ugonjwa fulani ambayo imetengenezewa dawa hizi ili usiweze kusambaa tena.

Hapa panaonekana kundi ya watu. Kundi hii ya watu wanaonekana raia tena kunao madaktari. Madaktari wanaonekana kuwapa maelezo wanaraia hawa. Ni kama kuna jambo linaloendelea ama kuna ugonjwa ambao umewafikia wanaraia hawa. Wanajaribu kuikinga ili isisambae na kuua watu.

Hizi zinaonekana kuwa ni dawa. Dawa hizi zimewekwa kwenye machupa inaonekana kuwa kunao zenye zinakaa unga unga. Tena zingine zinakaa maji maji. Tena ingine ni sabuni ya kujiosha. Hii inaonekana kuwa ni dawa ambazo zimetumia miti ya kienyeji. Hii ni muhimu kwa sababu hazijatumia kemikali.

Hapa kunaonekana daktari na mgonjwa. Daktari anaonekana kuwa amevalia sare za udaktari tena amevalia kofia na barakoa. Mgonjwa anaonekana kuwa amevalia miwani tena anapanua mdomo kuonyesha kuwa labda anaumwa na jino. Daktari anafanya aliwezalo kuona kuwa ametafuta suluhu la jino hili.

Hapa panaonekana madaktari wawili, madaktari hawa wamevalia barakoa tena mikononi yao wakona vitu ya kuzuia mikononi yao wanaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye akona shida ya meno wakona mashine ya kutumia kutibu meno hii inaleta ajira kwa vijana wengi ambao wamesomea.

Hapa ni hospitali ya Ahero. Hili ni hospitali kubwa, lakini changamoto kubwa ni kuwa kumetokea maafa ya mafuriko. Hii inafanya watu kukosa pahali pa kukaa, pia inaweza kufanya kazi huko hospitali kusimamishwa na wagonjwa wengi kuaga dunia.

Hapa ili ni jumba ambalo ni ya maji. Watu wanaonekana kuwa wanaenda kutafuta maji huku. Sana sana watu ambao wanaishi kwenye town . Watu wanaonekana kutembea na mitungi mingi ili kuenda kuleta maji. Hii ni ishara kubwa kuwa serikali imefanya kazi mzuri kwa kuwapea watu ambao hawana maji kupata maji.

Hizi ni madawa. Madawa haya ni ya sanasana ni ya vidonda .Kunayo ambazo ni unga unga tena kunazo za kunywa. Hizi humaliza vidonda kwa haraka kwa mwili tena ikona vitamini ambazo hujenga mwili kwa haraka na kupata afya bora.

Huyu ni mwanamke ambaye anangonjea laini imfikie atege maji hapa panaonekana kuwa sehemu ambapo kunao ukame mkubwa sana watu wanahangaika sana kutafta maji kwa hivyo serikali inafaa kufanya juu chini kuona kuwa imewasaidia watu hawa kupata maji ili kujikimu maishani.

Hizi ni dawa, dawa hizi ni za kumeza. Pia dawa hizi ni ya watu wakubwa dawa hizi husaidia kupunguza uchungu hasa unapoumwa na koo hata kichwa hii inapunguza uchungu kwa haraka tena haizidishi uchungu kama venye ilikuwa inauma.

Hapa panaonekana Kuna mafuriko, majumba yameweza kuingia ndani ya maji Tena miti zimeweza kufikiwa na maji, panaonekana njia konde ambayo imepita kwenye haya maji, inaonekana kuwa hili ni daraja linalotumika wakati hamna mafuriko